Hawa ni watu wanaohusika na afya na uhamasishaji wa jamii. Lengo lao likiwa kusaidia wasiojiweza katika jamii. Kina dada hawa wamepigwa picha katika kambi lililowekwa bango linalohusiana na wizara ya afya.

Huyu ni msichana aliyepanua mdomo wake ili kuangaliwa afya yake ya meno na daktari. Meno yake ni meupe pepepe na masafi mno. Msichana huyu anaonekana kuwa amezingatia sheria zote za afya ya meno kama vile kupiga mswaki.

Huyu ni msichana aliyetabasamu. Meno yake ni meupe pe pe pe na masafi mno. Msichana huyu anaonekana kuwa amezingatia sheria zote za afya ya meno ,kama vile kupiga mswaki mara tatu kwa siku.

Hiki ni kikundi cha dharura na maafa. Wameleta usaidizi na wa vyakula kwa familia ambazo zimeadhirika na ukame na njaa. Vikundi hivi ni vya muhimu na maana sana katika nchi.

Hili ni eneo lililoathirika na ukame. Mama huyu anapokea pesa kutoka kwa wasaidizi waliofika eneo hili ili kuwasaidia. Anaonekana mwenye furaha sana kwa sababu pesa hizo zitamsaidia pakubwa.

Hili ni eneo lililoathirika na maafa ya njaa. Familia hizi kupitia serikali zimeweza kusaidika na vyakula na mafuta ya kupika. Misaada hii inayotokana na serikali husaidia sana pakubwa katika jamii yetu.

Hiki ni kituo cha udhabiti wa dharura na maafya. Aliye simama mbele ni mzima moto ambaye amevalia mavazi mazito ya kujikinga hatari. Nyuma yake kunazo magari mengine za kuzima moto.

Hili ni eneo lililoathirika na mafuriko, mafuriko haya yameharibu mali na nyumba za watu. Isitoshe kwa sababu maji ni mengi watu wanabidi watembee kwa usaidizi wa miti ili kuepuka kuzama.

Hiki ni kibanda kikubwa kinacho uza mboga na viungo tofauti vya kupikia kama vile vitunguu, tomato, viazi, kabichi, biringanya, karoti na kadhalika. Vyote hivi vimepangwa vizuri na kwa utaratibu.

Hapa ni hospitalini na muuguzi huyu anasaidia kumsukuma mgonjwa aliye keti kwenye kiti chake cha magurudumu. Hospitali hii ni kubwa na ina viti vya kukalia unapongoja kuhudumiwa.

Huyu ni mzazi aliyemshikilia mtoto wake ili akaweze kupewa chanjo. Anayempanua mtoto huyu mdomo ni daktari ili akaweze kumpa dawa hiyo mdomoni . Waliosimama kando yake ni wazazi wanaongoja kuhudumiwa.

Huyu ni mzazi aliyepakata mtoto wake akimshikilia mikono iliakweze kupewa chanjo na daktari aliyeketi karibu na yeye ni mzazi mwingine na mtoto wake wanaongoja kuhudumiwa na daktari.

Hawa ni wazazi waliowaleta watoto wao ili wakaweze kupewa chanjo. Anayempanua mtoto huyu mdomo ni daktari ili akaweze kumpa dawa hiyo mdomoni. Chanjo hizi huwa za muhimu sana kwa watoto.

Huyu ni mama na mtoto wake hospitalini. Mama huyu amempakata mtoto wake ili akaweze kupewa chanjo ya mdomo na daktari. Amemshikilia mikono na miguu ili asiweze kusonga, kumsumbua dakatari anapompatia chanjo yake.

Huyu ni mzazi aliyemshikilia mtoto wake ili akaweze kupewa chanjo. Anayempanua mtoto huyu mdomo ni daktari, ili akaweza kumpa dawa hio mdomoni. Chanjo hizi huwa ni muhimu sana kwa watoto.

Huyu ni mzazi aliyempeleka mtoto hospitalini amembeba mikononi na amevaa barakoa kando yake ni madaktari wawili waliovaa barakoa pia mmoja ameketi chini huku mwingine akiwa amesimama.

Huyu ni mzazi aliyepakata mtoto wake huku akidungwa sindano na daktari. Wote wamekaa chini huku wakiwa wamevalia barakoa usoni. Walio kando yao ni wazazi wanaongoja kuhudumiwa.

Huyu ni mzazi aliyeketi kwa kiti huku akimshikilia mtoto wake ili akaweze kudungwa sindano. Daktari huyu anatumia njia ya sindano ili kumpatia mtoto huyu chanjo yake ambayo ni muhimu sana katika mwili.

Hawa ni madaktari wa watoto, mmoja amemshikilia mtoto uku mwingine akimpanua mdomo ili kumpa dawa. Waliosimama kando yao ni wazazi na watoto wao wanaongoja kuhudumiwa.

Hapa ni nje ya hospitali. Aliyesimama ni daktati aliyebobea katika magonjwa ya watoto. Walio keti chini kwa nyasi ni wazazi waliowabeba watoto wao wachanga. Mzazi mmoja anamnyonyesha mtoto wake.

Huyu ni daktari aliye bobea katika matibabu ya watoto. Daktari huyu anaonekana kumsaidia mama mwenye mapacha kuwafunika watoto wake na leso. Kando yao kunazo nguo na net zilizowekelewa juu ya kitu.

Huyu ni daktari wa watoto. Daktari huyu anaonekana kuweka alama kwa kidole cha mtoto huyu ili kuashiria ya kwamba ashapokea chanjo yake ya polio. Alama hizi ni muhimu sana ili waweze kujua ni nani amepata chanjo yake na ni nani hajapata chanjo.

Huyu ni mwalimu anayeonekana kufundisha watoto jinsi ya kuosha mikono yao. Mikono yake ina sabuni na anaosha katikati ya vidole ili kuondoa uchafu. Kunao mfereji unaomwaga maji masafi na hapo chini kuna ndoo inayochotelea maji machafu yanayotumiwa.

Hawa ni wakimbiaji. Mmoja anaonekana kuwa amejikwaa mguu hivyo basi anahisi uchungu mwingi. Huku mwenzake akimsaidia kuunyorosha mguu huu. Wako katikati ya barabara na kando yao wamezingirwa na miti mirefu.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili, ukipenda pia, dawa za kienyeji. Ambazo hutumika kupona magonjwa tofauti kama vile: kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji ambazo hutumika kuponya magonjwa kama vile homa, kuumwa na tumbo, kuumwa na kichwa na kadhalika.

Huu ni mmea ambao hutumika kutengeneza dawaza za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji, ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile homa, kuumwa na tumbo, kuumwa na kichwa, na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kienyeji ama ukipenda pia dawa za kiasili ambazo hutumika kuponya magonjwa kama vile kuumwa na tumbo, homa, kuumwa na kichwa na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti tofauti kama vile kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kienyeji, ama ukipenda pia dawa za kiasili, ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile homa, kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mmea ambao hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile homa, kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti tofauti kama vile kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda dawa za kienyeji. Dawa hizi hutumika kuponya magonjwa mbalimbali kama vile kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo, homa na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili, ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kienyeji, kupitia mbinu tofauti tofauti. Dawa hizi hutumika kuponya magonjwa kama vile, kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo, na kadhalika.

Huyu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile kuumwa na kichwa , homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mti ambayo matawi yake yanatumika kutegeneza dawa za kiasili, ukipenda pia dawa za kienyeji. Dawa hizi hutumika kuponya mgonjwa tofauti kama vile kuumwa na kichwa, noma na kuumwa na tumbo.

Huu ni mmea ambao matawi yake hutumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji ambazo hutumika kuponya magonjwa tofauti kama vile homa, kuumwa na tumbo, kuumwa na kichwa na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake yanatumika kutengeneza dawa za kiasili ukipenda vile dawa za kienyeji. Dawa hizi hutumika kuponya magonjwa tofauti tofauti kama vile kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo, homa na kadhalika.

Huu ni mmea ambao matawi yake yanatumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji. Dawa hizi hutumika kuponya magonjwa tofauti tofauti kama vile kuumwa na kichwa, homa, kuumwa na tumbo na kadhalika.

Huu ni mti ambao matawi yake yanatumika kutengeneza dawa za kiasili ama ukipenda pia dawa za kienyeji , dawa hizi hutumika kuponya magonjwa tofauti kama kuumwa na kichwa, homa , kuumwa na tumbo nakadhalika.